Hii ni bango la Mziano Insurance Agency. Likitangaza bima ya maisha. Inatoa aina tofauti za bima: term Enowemwnt, au life na group life insurance . Picha inaoyesha familia yenye furaha. Ikiashiria ulinzi wa baadaye. Nambari za mawasiliano zimetajwa.

Hili ni rundo kubwa la ndizi, zimeangikwa kwa kamba zingine zikiwa bado mbichi. Chini yake kuna wingi wa nyanya nyekundu. Kisu kimetundikwa juu karibu na ndizi. Inaonekana ni duka la mboga au soko.

Hii ni duka ndogo la biashara ,kuna mabango ya Mpesa ambayo yamebandikwa ,ndani ya duka kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, nje kuna kreti za Coca-cola na maji ,pia kuna magunia ya Tuskys .

Katika mtaa mwenye shughuli nyingi, kuna maduka mbalimbali. Moja linaonyesha Magengo Cosmetics, jingine Mpesa. Kando ya barabara kuna meza zilizosheheni matunda. Ikiwemo ndizi na matikiti maji. Watu wanapita na wanashughulika na biashara.

Mtu huyu anashika noti mpya za Kenya. Noti za shilingi elfu moja, mia moja na mia tano zinaonekana. Sehemu hii inaonekana ndani ya chumba kisafi. Ni fedha za Kenya.

Huu ni tangazo la bima ya gari. Kuna picha ya gari la rangi ya fedha. Bei za bima ya mwezi mmoja na mwaka zimetajwa. Maelezo ya mawasiliano na cheti cha bima yameonyeshwa.

Hili ni risiti ya udhibitisho wa usajili kutoka mamlaka ya mapato Kenya. Inatoa maelezo kuhusu mteja kama jina la kikundi cha Wakibi Self Help Group, anwani ya barua pepe na nambari ya simu. Pia kuna maelezo ya anwani, ikiwemo barabara na kaunti. Chini yake inaoneshwa kuwa kodi ya mapato ya kampuni imetambulika.

Hili ni gari la kifahari la njano aina ya mchezo likiwa limewekwa kwa jumba cha maonyesho. Gari hilo limewekwa juu ya jukwaa jeupe la duara chini ya mwangaza mkubwa wa duara unaotoa mwanga wa rangi ya machungwa. Kuna madirisha makubwa yanayoonyesha nje ya jengo na gari jingine jeusi linaonekana kwa mbali.

Hii ni kundi kubwa ya magari mapya. Yamepangwa safu kwa safu. Kuna aina nyingi ya magari yakiwemo Sedan na SUVs yenye rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi na fedha. Magari haya yote yameegeshwa vizuri yakingoja kuuzwa au usafiri.

Pini ya kuingia kwenye ufumo wa kopokopo, ikiwa na sehemu za kuandika jina la mtumiaji na neno la siri. Kuna kisanduku cha nikumbuke, na pia sehemu ya mimi sio roboti, ya uthibitisho. Chini kuna kitufe cha ingia, na viungo vya kusahau neno siri, au vya kujiandikisha kama mtumiaji mpya.

Rundo kubwa la noti za elfu moja za Kenya zimepangwa kwa ustadi juu ya uso mweupe. Picha ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa nchi ya Kenya unaonekana kwenye pesa hiyo.

Hili ni gari la kifahari jeusi limeegeshwa nje. Ina taa zinazong'aa na grili kubwa yenye nembo ya Mercedes Benz. Kuna bumper kubwa mbele. Namba ya usajili inaonyesha Raw Auto. Magurudumu yake ni makubwa na yenye matairi mapana.

Jioni imefika na watu wamekusanyika nje ya duka la maziwa. Bango la Destiny Dairies linaonekana juu. Watu wachache wanasimama mlangoni, wengine wakiwa ndani. Vyombo vingi vya maziwa vimepangwa kando.

Hili ni duka likiuza magari. Magari mengi yameonyeshwa ndani. Magari ya karibu yana rangi nyeusi na meupe. Mazingira ya ndani yana sakafu na vigae nyeupe. Magari mengine ni ya kijivu na mengine nyekundu.

Ni bango la Jubilee Health Insurance likitangaza bima ya uzazi. Linaonyesha mwanamke mjamzito akitabasamu, akiwakilisha huduma bora. Faida zimetajwa zikijumuisha malipo ya hospitali na uzazi. Nambari ya simu ipo.

Noti ya shilingi elfu moja imeshikiliwa kwa mkono ina rangi ya manjano na cream ikionyesha jengo refu na mandhari ya mijini. Neno Kenya na nambari elfu moja inaonekana wazi juu yake.

Kichachoro hiki kina maduka mbalimbali, ikiwemo wakala wa M-Pesa. Bidhaa nyingi zimepangwa nje kama vile sukari, mchele, na vinywaji. Hii inaonesha shughuli nyingi za biashara zinazotegemea wateja wa kawaida.

Mkono umeshika noti mbili za elfu moja. Karibu yake kuna simu ya mkononi ikiwa na ujumbe wa M-Pesa. Hii inaashiria miamala ya kifedha kupitia simu. Inaonekana mtu anapokea pesa taslimu baada ya kutoa kwenye M-Pesa. Ni huduma muhimu kwa jamii.

Hili ni tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee Health Insuarance. Inaonyesha mwanamke akitabasamu. Maelezo zaidi yamo pale. Gharama ni shilingi elfu sita mia mbili kwa mwaka ikijumuisha bima ya uzazi na malipo ya mwisho.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha bidhaa nyingi. Matunda na mboga zimepangwa kwa wingi. Watu wanatembea wengine wakiuza au kununua. Jua kali linaangaza likionyesha mazingira ya wazi.

Hii ni gari dogo jeupe aina ya Suzuki Alto, imepaki kando ya barabara kwenye udongo na lami. Mbele yake kuna miti na majengo, namba za usajili zinaonekana wazi kabisa, gari inaonekana mpya na safi tayari kwa matumizi.

Gari nyeusi limeegeshwa karibu na magari mengine nyeupe. Mmiliki ni mtu anayetunza usafi na pia ni mtu tajiri. Gari lenyewe limetunzwa vizuri.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi ambapo wafanyabiashara wanauza matunda na mboga mbalimbali. Watu wengi wamekusanyika wakifanya biashara. Bidhaa zimewekwa chini na baadhi ya watu wamekaa wakihudumia wateja.

Kwenye soko lenye shughuli, nyingi, mazao mengi yamepangwa. Karoti zimejazwa kwenye mifuko mikubwa. Nyanya nyekundu zimewekwa kwenye masanduku. Maharagwe na matunda mengine yameonekana. Ndizi zimening'inia juu.

Simu mahiri inashikwa kwa mkono. Kioo cha simu kinaonyesha programu ya Safaricom. Skrini ya programu ina aikoni nyingi. Mipaka ya simu ina rangi nyeusi na kijani. Mazingira ni ya ndani ya nyumba.

Rundo kubwa la nguo linaonekana. Kuna rundo la nguo za rangi tofauti zimetapakaa chini. Watu wawili wanaonekana nyuma wakishuhulikia nguo hizo. Hali inaashiria biashara ya mitumba au duka la nguo. Eneo limejaa vitambaa vya kila aina.

Ni duka la bidhaa za shanga. Mwanamke ameketi akitengeneza shanga zaidi. Bidhaa nyingi za rangi tofauti zimening'inia kule. Kuna mikufu, bangili na mapambo mengine mengi.

Huku ni soko la viatu, ambapo viatu mbalimbali vimewekwa kwenye meza za mbao na rafu. Viatu vyaeupe, vyeusi, vyekundu, vya manjano, na vya rangi zingine vinauzwa. Wateja wakiwemo wanawake walio vaa nguo za manjano na nyeusi wanaonekana wakichagua viatu.

Gari la kifahari aina ya Toyota Prado lenye rangi nyeusi limeegeshwa nje ya nyumba mbele ya lango la bluu. Linaonekana safi na mpya likionyesha hali nzuri ya kifedha na lina nambari ya usajili ya Kenya.

Gari la kifahari aina ya volvo lenye rangi ya kijivu limeegeshwa kwenye bustani na linaonekana lina vioo nyeusi. Kuna magari mengine yaliyoegeshwa nyuma yake na yote yanaonekana kama magari ya kisasa, miti yanaonekana nyuma yao.

Hati ya Excess License kutoka mamlaka ya mapato ya Kenya inaonyesha taarifa za leseni ya ushuru wa bidhaa, ikijumuisha nambari ya PIN ya mlipa kodi, jina na anwani. Hati hii inadhibitisha usajili wa mlipa kodi kama mlipa ushuru wa bidhaa kuanzia tarehe nane mwezi wa kumi na moja mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu na ina maelezo ya kiwanda husika.

Huu ni duka la sanaa na kiufundi wa kiafrika. Kuta zimefunikwa na vinyago vingi vya mbao na ngozi za wanyama, pia kuna sanamu nyingi za kuchonga zikiwemo za watu na wanyama. Bidhaa zote zimepangwa vizuri zikionyesha utamaduni tajiri.

Huu ni mkono wa mtu ulioshika noti nyingi za elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa kwa mtindo wa shabiki, zikionyesha wazi nambari elfu moja na neno Kenya. Inaashiria utajiri wa kiasi kikubwa cha pesa taslimu.

Jengo la biashara limepakwa rangi ya kijani likionyesha nembo ya M-Pesa kwa herufi kubwa nyeupe huku mwanaume akiwa amevalia sare ya rangi ya zambarau akitembea kando. Eneo la mbele lina matope na uchafu likionyesha hali ya barabara huku lango la chuma likiwa wazi.

Hii ni soko kubwa lenye watu wengi na bidhaa mbalimbali. Kuna miavuli mingi ya rangi tofauti, ikiwapa kivuli wafanyi biashara. Bidhaa nyingi zinaonekana kama matunda na mboga, zikiwa zimepangwa kwenye masanduku ya mbao. Nyuma kuna paa za nyumba nyingi, zikionyesha mazingira yenye makaazi mengi.

Duka na wazi linaonyesha viatu vingi vilivyopangwa. Kuna aina mbalimbali za raba , buti na viatu vingine. Baadhi yameonyeshwa kwenye rafu, mengine yameekwa chini. Nguzo za mbao zinashikilia muundo wa duka hili.

Gari kubwa la abiria aina ya Van limeegeshwa nje, rangi yake ni ya fedha na ina madirisha meusi, kuna namba ya usajili nyuma na pia vibandiko, magurudumu yake yana rangi ya kahawia. Inaonekana imesimama kwenye sehemu iliyojaa changarawe pembeni ya mti.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa shanga za aina mbalimbali zikiwemo mikufu na bangili. Zimepambwa kwa rangi nyingi tofauti tofauti. Zinangara sana. Baadhi zimepangwa kwa duara zikionyesha ufundi wa kipekee.

Wanaume wawili wamesimama nje ya duka la mawakala huduma za pesa. Ishara za Airtel Money na M-Pesa zimebandikwa ukutani. Upatikanaji wa huduma za kifedha umeonyeshwa uwazi kule.

Kipima mwendo cha gari kinaonyesha kasi na kiwango cha mafuta. Taa nyekundu za onyo zinaangaza kulia zikionyesha hali ya gari lenyewe au arifa nyingine.

Bango jekundu linatangaza bima ya afya ya Jubilee. Kichwa kikubwa kinasomeka, Cover Bora Medical Cover. Picha ya mwanamke akitabasamu inaonekana hapo juu. Chini, maelezo ya bei na jinsi ya kujiunga yameandikwa. Inaonekana ni ofa muhimu ya huduma za afya.

Hili ni duka la nyama. Nyama mbichi imepangwa ndani ya friji kubwa ya kioo. Baadhi ya nyama imening'inizwa juu. Kuna watu watatu wanaofanya kazi ndani ya duka hilo wamevaa koti nyeupe. Mnunuzi amevaa nguo nyekundu.

Maegesho makubwa ya magari, magari mengi ya rangi tofauti yamepangwa vizuri. Kuna magari meupe, meusi na mengine mekundu. Hakuna watu wengi wanaoonekana sehemu hii.

Gari za kisasa zimeegeshwa chini ya malazi ya kuning'inia yanayokinga jua. Kuna magari za bluu, jingine la chungwa na gari la kijivu mbele. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la maegesho au uwanja wa magari chini ya anga la bluu hafifu.

Hii ni soko la mboga mboga. Kuna nyanya zilizopakiwa kwenye mifuko. Viazi vingi vimepangwa kwenye katoni. Matunda kama limau na parachich yapo. Pilipili hoho na matango yanaonekana.

Duka la vitambaa linaonyesha aina mbalimbali za vitambaa vya rangi na vitindo tofauti. Vitambaa hivyo vimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu na vingine zimefungwa vizuri huku vingine vimepangwa kwa ajili ya kuuza. Vitambaa vya kiafrika vinaonekana.

Mwanaume ambaye amevalia shati nyeupe anamwaga maziwa kwenye glasi ya chungwa. Yuko mbele ya mashine mbili ya kuuza maziwa kiotomatiki zinazouza maziwa yaliyochemshwa. Biashara hiyo imeandikwa nunua maziwa freshi ikionyesha mazingira ya biashara.

Kuna magari yaliyopangwa kwenye jukwaa na ardhini yakiuzwa na kampuni S Prestige autos. Watu wanasimama juu ya jukwaa labda wauzaji au wateja. Bango kubwa la jack Daniel's linaonekana nyuma.

Hili ni duka ndogo au kibanda cha huduma za urembo na vipodozi. Mbele yake Kuna alama inayoonesha beauty salon and cosmetics .

Tangazo hili la Anziano Insurance Agency linatambulisha bima ya nyumbani. Inaonyesha jumba la kifahari na inaorodhesha yanayofunikwa; moto, wizi, vifaa, vifaa vya elektroniki, majanga ya asili na WIBA kwa wafanyikazi wa nyumbani, Pia linaonyesha namba za simu na QR code .

Hili ni duka dogo la mikufu. Kuna mikufu na bangili za rangi mbalimbali. Paa la duka hili limewezekwa kwa bati. Mwanaume mmoja anaonekana akiuza mle ndani. Amevaa shati la kahawia. Mazingira ni ya soko.

Soko lina wauzaji na wateja wakiwa chini ya paa la kijani na nyeusi. Wateja hawa wanachagua mboga mboga zilizopangwa kwenye meza huku mwanamke amevaa koti la waridi akichagua mboga. Eneo la soko linaonekana lina uchafu na kuna matope.

Katika uwanja wenye nyasi, magari manne yameegeshwa. Gari la mbele ni buluu, likifuata na gari la kahawia nyeusi, kisha gari nyeupe, na gari la fedha nyuma. Namba za usajili za magari zinaonekana wazi. Na miti mirefu ya kijani inazunguka eneo hilo.